Vitungu vingi vilivyo mwagwa sakafuni. Kando yake kuna gunia na kwa upande mwingine kuna mguu wa mtu aliyevaa viatu vyeusi.

Ng'ombe wa maziwa, walio na rangi mchanganyiko ya nyeupe na nyeusi, wamesimama kwenye banda lao la vyuma katika mistari, wakila nyasi zilizokatwakatwa.

Umwagiliaji wa matone ya maji kwa kutumia mabomba membamba ni njia bora ya kuhifadhi maji, na inahakikisha ya kwamba kila mmea umepokea maji kwenye mizizi yake moja kwa moja.

Shamba kubwa la mimea aina ya mahindi. Mimea hii ina majani mapana yaliyo na rangi ya kijani kibichi. Kando ya shamba hili kuna bomba jeupe linalonyunyizia maji nimea hii ya mahindi.

Umwagiliaji wa matone ya maji kwa kutumia mabomba membamba marefu ni njia moja ya kuhifadhi maji na kuhakikisha ya kwamba mimea inapokea maji moja kwa moja kwenye mzizi wake.

Umwagiliaji wa matone kwa kutumia mabomba membamba, ni njia bora ya kuhifadhi maji, na kuhakikisha ya kwamba, mimea, inapokea, maji, moja kwa moja, kwenye mzizi yake.

Umwagiliaji wa maji kwa matone ni njia ya kuhifadhi maji na kuhakikisha ya kwamba kila mmea unapata maji moja kwa moja kwenye mzizi wake, hivyobasi mmea unakua vizuri.

Mabomba ya umwagiliaji, wa maji, wa matone, yamepangwa, kwa sababu ni njia bora ya kuhifadhi maji, na kuhakikisha kwamba, mimea inapokea maji, moja kwa moja, kwenye mizizi yake.